Sehemu ya juu ya nguzo za umeme zenye vifaa na nyaya mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu kwa lengo la kusafirisha umeme kutoka kwenye chanzo hadi kwa watumiaji ambao wa umeme huo.

Mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi ambapo watu wanatembea kando ya barabara, huku magari yakiwa yamesimama na majengo marefu yakisimama kwa fahari nyuma yao; magari hayo hutumika katika kusafirishia watu pamoja na mizigo.

Eneo la kutupa taka lenye uchafu ulio tapakaa pamoja na malori mawili yenye rangi ya kijani na nyeupe, huku watu wakifanya shughuli mbalimbali, ikiakisi changamoto ya usimamizi wa taka na hitaji la mifumo bora ya ukusanyaji, uchakataji na utunzaji wa mazingira ya jamii.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wamevaa barakoa, kofia za wavu pamoja na aproni kwa ajili ya kujikinga na uchafu, wakiwa kwenye shughuli ya kusafisha mazingira na kukusanya uchafu huo kwa lengo la kwenda kuuweka sehemu husika.

Matangi meusi ya maji yaliyowekwa juu paa la jengo yakiwa ni sehemu ya mfumo wa usambazaji na uhifadhi wa maji kwa matumizi ya kila siku.